Ukumbi wa starehe wakati wa usiku ambapo pombe zinauzwa, pia kuna vyombo vya kutoa muziki na watu wanacheza. Hii husaidia wamiliki wa eneo hili kujiingizia kipato kutokana na biashara hii.

Ukumbi wa starehe, ambapo pombe zinauzwa, yaani bia zimewekwa juu ya meza, pia kuna mhudumu anayewauzia vinywaji hivyo wateja. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Gari lililofunguliwa mlango kuonesha sehemu ya mbele ya dereva na abiria, viti vinaonekana kuwa vya kisasa na kustarehesha, pia kuna usukani. Inaonekana kuwa ni safi na limehifadhiwa vizuri, kwa ajili ya kuuzwa katika jengo la maonesho.

Chumba cha biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu ambamo kumehifadhiwa mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara chenye dirisha, ndani yake kuna kiti cha plastiki, friji na meza, kuna mtu anayepima na kuweka maziwa kwenye chupa. Shughuli hii ni muhimu kwani humsaidia kujiingizia kipato.

Eneo maalumu la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, lenye sehemu mbili. Ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, na ya pili kupata bidhaa hiyo. Pembeni, kuna kikapu cha plastiki.

Chumba maalumu cha biashara, ambapo kuna mtu anayejihudumia kwenye mashine, inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalum cha biashara ndani yake kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili yakwanza kwaajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara, ambamo ndani yake kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara, ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ambapo kuna soda na juisi kwenye friji kuna mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja, ina sehemu mbili ya kwanza ni kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili. Ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ambapo kuna mashine mbili zinazotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji. Kila moja ina sehemu mbili, ya kwanza kuweka fedha na nyengine kwa ajili ya kupata bidhaa hiyo.

Mwanaume mmoja amesimama kwenye eneo la biashara, ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaaa hiyo.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali kama vile soda. Pia, kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji; yenye sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu ambamo, bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile maziwa, ugali, keki na mayai hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato, kwa ajili ya maisha yao ya kila siku.

Mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji ina sehemu mbili ya kwanza kwaajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo pia kuna mwanaume anae jihudumia.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa pia kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Eneo la duka la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo mwanaume anajihudumia kwenye mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara, ambapo kuna mwanamke anajihudumia kwenye mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili yakwanza kwaajili ya kuweka fedha na yapili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara, ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Chumba Cha biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba cha biashara ambapo kuna mashine mbili, zinatumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, kila moja ina sehemu mbili ya kwanza kuweka fedha na nyingine kwa ajili ya kupata budhaa hiyo.

Chumba cha biashara, ambapo kuna mwanaume amesimama jirani na mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji. Ina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara, ambapo mwanamke anajihudumia kwenye mashine, inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila ya muuzaji, yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalaum ambapo kuna mashine, inatumika kuuzia maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili, yakwanza kwaajili ya kuweka fedha na yapili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara, ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili moja kwaajili yakuweka fedha yapili kupata bidhaa hyo.

Chumba maalumu kwa ajili ya kuuza mayai na maziwa, ambayo yamehifadhiwa kwenye ndoo ya plastiki, nje kuna bango lililochorwa ng'ombe anayekula majani shughuli hii husaidia kujiingizia kipato.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu chenye mapambo, yaani maputo, panauzwa maziwa, ambapo kuna wateja wanaotaka kununua bidhaa hiyo kwa matumizi ya nyumbani. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kwa ajili ya kujiongezea kipato.

Eneo maalumu la biashara, ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila ya muuzaji, yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili, ya kwanza ya kuweka fedha na ya pili kwa ajili ya kupata bidhaa hiyo,

Eneo la biashara ambapo kuna mashine mbili, zinazotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, kila moja ina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Watu wawili wanajihudumia kwenye mashine inayotumika kuuza maziwa kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na yapili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la sokoni ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili; ya kwanza kuweka fedha, na nyingine kwa ajili ya kupata bidhaa hiyo.

Duka la kufanyia biashara ya kuuza maziwa, ambapo ndani yake kuna watu wamekaa kwenye viti vya plastiki na meza. Pia kuna vigae na ndoo za plastiki. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujipatia kipato.

Mwanaume yupo ndani ya duka, ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila ya muuzaji, yenye sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili ya kwanza kwaajili ya kueka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo maalumu la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambao Mwanamke amesimama gilani na mashine inayotumika kuuza maziwa, pamoja kwa mke Kila muuzaji Kwanza kwa ajili ya kuweka fedha Na pili kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine mbili zinazotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, kila moja ina sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa, moja kwa moja kwa mteja bila ya muuzaji, ina sehemu mbili, ya kwanza kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo pia pembeni kuna friji.

Mashine inayotumika kuuza maziwa mojakwamoja kwa mteja bila muuzaji, ambapo ina sehemu mbili; ya kwanza kuweka fedha na nyingine kwa ajili ya kupata bidhaa hiyo, pia ina maelezo yanayoelezea ubora wake.

Chumba maalumu kilichotengenezwa kwa chuma kina dirisha na mlango, kinatumika kuuza maziwa na pia kuna mteja anaye hitaji bidhaa hiyo. Juu kuna bango linalotaja jina la kampuni linalojihusisha na biashara hiyo.

Eneo maalumu ambapo mafundi seremala wawili wanatengeneza samani mbalimbali kama vile viti, makabati na meza kwa kutumia vifaa vyao yaani msumeno na nyundo, shughuli hii huwasaidia kujiingizia kipato.

Chumba maalumu kwa ajili ya kuuza samani mbalimbali, kama vile makochi yenye mito yake, kabati na meza iliyotengenezwa kwa mbao. Bidhaa hizi hutumika maenoeo tofautitofauti, yaani hotelini, majumbani au kwenye kumbi za mikutano.

Chumba maalumu cha biashara ya kuuza samani mbalimbali, kama vile makochi na mito yake. Bidhaa hizi hutumika mahali tofauti tofauti yani hotelini au nyumbani shughuri hii huwasaidia kujiongezea kipato

Ukumbi wa biashara wenye mapambo na taa za umeme juu, unatumika kuuza samani mbalimbali kama vile: makochi na mito yake, meza, viti na kabati. Bidhaa hizo huweza kutumika majumbani au hotelini.

Chumba maalumu kwa ajili ya kuuza samani mbalimbali kama vile viti, meza, makochi na mito yake. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti yaani hotelini au majumbani.

Chumba maalumu, ambapo mwanamke anauza samani mbalimbali kama vile makochi pamoja na miito yake, viti na meza. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti yaani hotelini au majumbani, shughuli hii humsaidia kujiingizia kipato.

Eneo la biashara ambapo samani mbalimbali zinauzwa kama vile makochi pamoja na mito yake, viti na meza ambavyo huweza kutumika sehemu tofauti tofauti kama vile maofisini, majumbani na kumbi za mikutano.

Biashara ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile kochi lenye mito na meza iliyotengenezwa kwa mbao, bidhaa hizo huweza kutumika katika maeneo tofauti tofauti yaani maofisini, mashuleni, majumbani au kwenye kumbi za mikutano.

Eneo maalumu kwa ajili ya kuuza samani mbalimbali, kama vile vitanda na meza zilizotengenezwa kwa kutumia bidhaa za mbao, hutumika maeneo tofauti tofauti yaani hotelini au majumbani shughuli hii huwasaidia kujiingizia kipato.

Eneo la biashara ya kuuza samani mbalimbali kama vile makochi, ambayo hutumika mahali tofautitofauti, yaani hotelini au nyumbani. Imezungukwa na maduka. Shughuli hii huwasaidia wafanyabishara kujiingizia kipato.

Uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile, makochi na mito yake ambayo huweza kutumika maeneo tofautitofauti, yaani nyumbani au hotelini, nyuma yake kuna barabara inayopitisha magari makubwa na madogo.

Ukumbi maalumu wenye mwanga wakutosha na madirisha ya vioo, unatumika kuuza samani mbalimbali kama vile meza na makochi, yenye mito yake, bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti kama vile hotelini au majumbani.

Eneo maalum ambalo lipo jirani na makazi ya watu, linatumika na mafundi selemala kwa ajili ya kutengeneza dhamani mbalimbali kama vile, meza, viti na makabati. Shughuli hii huwasaidia kujiingizia kipato.

Biashara ya uuzaji wa samani, kama vile kitanda, ambacho huweza kutumika maeneo tofautitofauti, kama vile nyumbani au hotelini. Hii huwasaidia wafanyabishara kujipatia kipato, pia kuna tolori na kopo la rangi.

Chumba maalumu kwa ajili ya uuzaji wa samahani mbalimbali kama vile viti vya kisasa, ambavyo hutumika maeneo tofauti tofauti yaani hotelini, majumbani au kwenye kumbi za mikutano shughuli hii wasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo maalumu kwaajili ya kuuza samani mbalimbali kama vile makochi na mito yake, bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofauti tofauti yaani hotelini au majumbani, shughuli hii huwasaidia kujiingizia kipato.

Nyumba maalumu kwa ajili ya kuuza samani mbalimbali, kama vile makochi na mito yake pamoja na meza; Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti yaani majumbani au hotelini.

Chumba maalumu kwa ajili ya biashara ya kuuza samani mbalimbali kama vile makochi na mito yake, meza na viti. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti yaani hotelini au majumbani.

Eneo maalumu lililoezekwa kwa bati linatumika kuuza samani mbalimbali kama vile makochi na mito yake. Bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofautitofauti yaani nyumbani au hotelini, shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo maalumu kwa ajili ya kuuza samani mbalimbali, kama vile; viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao, bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofautitofauti yaani hotelini au majumbani. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la biashara ya kuuza samani mbalimbali, kama vile makabati, viti pamoja na makochi yenye mito yake, bidhaa hizi huweza Kutumika maeneo tofautitofauti, yaani kama vile nyumbani, hotelini au kwenye kumbi za mikutano.

Eneo maalumu ambapo mafundi seremala hutengeneza samani mbalimbali kama vile makabati, meza, viti na vitanda kwa kutumia mbao. Hii huwasaidia kujipatia kipato baada ya kuuza.

Eneo maalumu lililoezekwa kwa bati linatumika kuuza samani mbalimbali kama vile makochi na viti, bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofautitofauti yaani nyumbani au hotelini. Shuguli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo maalum kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na vingine kwa chuma bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofauti tofauti, yaani hotelini au nyumbani pia uwasaidie kujiingizia kipato.

Chumba maalumu kinatumika kuuza samani mbalimbali kama vile makochi na mito yake, viti, kabati na meza. Bidhaa hizi hutumika maeneo tofautitofauti yaani nyumbani au hotelini, pia shughuli hii husaidia kujiingizia kipato.

Eneo maalumu kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile makochi na mito yake pamoja na meza, bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofautitofauti, yaani majumbani au hotelini shughuli hii husaidia wafanyabiashara kujipatia kipato.

Eneo maalumu lililoezekwa, linatumika kuuza samani mbalimbali, kama vile: makochi na mito yake, viti, na meza, bidhaa hizi hutumika mahali tofautitofauti, yaani majumbani, hotelini, au kumbi za mikutano.

Chumba maalumu kwa ajili ya uuzaji wa samani kama vile makochi na mito yake pamoja na meza bidhaa hizi hutumika maeneo tofauti tofauti yaani hotelini au majumbani shughuli hii uwasaidie wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Chumba malumu kinatumika kuuza samani mbalimbali kama vile vitanda, ambavyo huweza kutumika maeneo tofautitofauti yaani hotelini au majumbani, pia huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo maalumu kwa ajili ya uuzaji wa thamani mbalimbali kama vile makochi na mito yake pamoja na viti, bidhaa hizi hutumika mahali tofauti tofauti, yani hotelini na majumbani, hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato

Eneo maalumu ambapo seremala anatengeneza thamani mbalimbali, kama vile; viti na meza kwakutumia mbao, nyundo na msimeno, shughuli hii humsaidia kuiingizia kipato baada ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile, meza na viti, vilivyotengenezwa kwa mbao, pia kuna makochi yenye mito. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti, yaani hotelini, nyumbani, au kwenye kumbi za mikutano.

Eneo lililizungushiwa uzio linalotumika kuuaza samani mbalimbali kama vile makochi na mito yake pamoja na viti, bidhaa hizi hutumika mahali tofautitofauti yani nyumbani, hotelini na kumbi za mikutano.

Eneo maalumu kwaajili ya biashara kuuza samani mbalimbali, kama vile makochi na mito yake pamoja na vitanda, bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofauti tofauti yaani Hotelini, nyumbani au Kwenye kumbi za mikutano.

Chumba maalumu kwa ajili ya kuuza samani mbalimbali, kama vile makochi, viti na meza. Bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofautitofauti, yaani hotelini au majumbani. Shughuli hii, huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha zinauzwa thamani mablimbali kama vile; makochi na mito yake, viti na meza. bidhaa hizi huweza kutumika maeneo tofauti tofauti kama vile; hotelini, nyumbani pamoja na kumbi za mikutano.

Eneo maalum kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile, makochi na mito yake pamoja na meza. Bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofautitofauti, yaani hotelini au majumbani shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Chumba maalumu kwa ajili ya kuuza samani mbalimbali, kama vile; meza viti na makochi, bidhaa hizi huweza kutumika mahali tofautitofauti, yaani hotelini au majumbani. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la kuuzia samani kama vile; vitanda vingi vilivyopangwa ambavyo huweza kutumika shuleni, nyumbani au hotelini na hii huwasaidia wafanya biashara kuweza kujipatia kipato.

Ukumbi maalum kwaajili ya kuuza samani mbalimbali kama vile; makochi yenye mito, meza zilizotengenezwa kwa mbao na kitanda. Bidhaa hizi zinaweza kutumika nyumbani au hotelini na biashara hii huwasaidia watu kujipatia kipato.

Biashara ya uuzaji wa samani mbalimbali, katika chumba maalumu kama vile makochi yenye mito yake, meza za mbao, viti pamoja na kabati. Hivi uweza kutumika ofisini, hotelini au nyumbani.

Eneo maalumu ambalo linatumika katika biashara ya kuuza samani mbalimbali kama vile: meza ya mbao, kabati na makochi. Ambavyo huweza kutumika maeneo tofautitofauti kama vile majumbani.

Ukumbi maalumu kwa ajili ya biashara ya kuuza samani mbalimbali kama vile makochi na mito yake, viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao hutumika maeneo tofautitofauti kama vile ofisini, nyumban au hotelini.

Biashara ya uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile meza za mbao na viti vya kisasa. Ambavyo vinauzwa katika chumba maalumu, hutumika sehemu tofautitofauti yaani ofisini, hotelini au kumbi za mikutano.

Eneo la hoteli ambapo kuna taa zinazotoa mwanga wa kutosha, huduma mbalimbali zinatolewa kama vile makazi na kumbi za mikutano. Pia kuna bango linaloonyesha aina tofautitofauti za vyakula na bei zake.

Mhudumu wa kike yupo kwenye chumba cha mapokezi katika hoteli, kuna makochi na meza. Mahali hapa huduma mbalimbali hutolewa kwa wateja kama vile: vyakula, malazi, pamoja na kumbi za mikutano.

Chumba maalumu cha mapokezi katika hoteli, ambapo pana wahudumu wawili, mteja mmoja na kochi. Mahali hapa hutolewa huduma mbalimbali kama vile malazi, vyakula pamoja na kumbi za mikutano.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile mbogamboga za majani, vitunguu, bilinganya na nyanya. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato na wateja kujipatia mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo panauzwa bidhaa mbalimbali kama vile mbogamboga za majani, nyanya, karoti, nyanya chungu, pilipili hoho na vitunguu ambavyo hutumika katika upishi wa chakula.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile matikiti maji, ndizi mbivu, machungwa, maembe, nyanya pamoja na mifuko midogo ya kuwekea bidhaa hizo, shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni, ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa, kama vile: nyanya, vitunguu na kabichi. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato na wateja kupata mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni, ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile; mahindi, vitunguu, ndizi na vitunguu. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato na wateja kupata mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa, kama vile; bilinganya, vitunguu, nyanya, viazi mviringo na mboga mboga za majani. Hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato, na wateja kupata mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama bilinganya, karoti, nyanyahungu na mboga mboga za majani yaani kabichi na pilipili hoho shughuli hii uwasaidie wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo, bidhaa mbalimbali zinauzwa, kama vile: nyanya, mbogamboga za majani, na vitunguu. Shughuli hii husaidia wateja kujipatia mahitaji yao, pia wafanyabiashara kuongeza kipato.

Eneo la sokoni ambalo limeezekwa kwa bati panauzwa bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu swaumu, maharage, nyanya zilizosagwa, karafuu, matikitimaji na mafuta ya kupikia. Pia kuna mzani kwaajili ya kupimia uzito wa vitu hivyo.

Eneo la sokoni ambapo watu wanauza bidhaa mbalimbali kama vile; mihogo, nyanya, ndizi na viazi mviringo, shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato na wateja kupata mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo wafanyabishara wanauza bidhaa mbalimbali kama vile: vitunguu, ndizi, mananasi, nyanya, machungwa, matikitimaji, karoti na mbogamboga za majani hii huwasaidia kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo kuna wanawake wawili wanauza bidhaa mbalimbali kama vile; viazi mviringo, ndizi, nyanya, mbogamboga za majani na mayai. Hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo kuna wafanyabiashara na wateja wao, bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile: mahindi, nyanya zilizowekwa kwenye vikapu, nazi, ndizi na mbogamboga za majani, ambazo hutumika kama vyakula majumbani.

Eneo la sokoni, ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile nguo, yaani magauni na mashati, pia kuna wateja wengi wanaotafuta vitu hivyo, hii huwasaidia wafanyabiashara kujipatia kipato.

Eneo la sokoni ambapo, bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile nyanya ndizi na mifuko midogo, pia mteja ananunua mboga ya majani kutoka kwa mfanyabiashara, shughuli hii husaidia kujiongezea kipato.

Eneo maalumu la sokoni ambapo mwanamke anauza bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, limao, mapapai, ndizi na matikiti maji. Shughuli hii humsaidia kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile matikiti maji, ndizi ,mapapai ,mananasi, machungwa ,maembe ,mikate ,nazi na maparachichi hii husaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni, ambapo watu wanauza bidhaa mbalimbali kama vile; ndizi, maembe na mananasi. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiongezea kipato na wateja kupata mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile karoti, nyanya, viazi mviringo, vitunguu na ndizi. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato na wateja kujipatia mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo watu wanauza bidhaa mbalimbali Kama vile; karoti, nyanya, vitunguu na maembe. Shughuli hii huwasaidia Wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali kama vile: ndizi, nyanya, maparachichi, karoti, mboga mboga za majani, viazi vitamu na vitunguu, shughuli hii huwasaidia kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali kama vile mapapai, nyanya, ndizi, machungwa na ndizi shughuli hii ni muhimu kwani wasaidia kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo mwanamke anauza bidhaa mbalimbali kama vile; maharage, nyanya, mbogamboga za majani pamoja na hoho shughuli hii humsaidia kuingiza kipato.

Eneo la sokoni ambapo watu wanauza bidhaa mbalimbali kama vile; machungwa, bamia na vitunguu hii huwasaidia wafanyabiashara kuingiza kipato na wateja kujipatia mahitaji ya nyumbani.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa, kama vile: nyanya, maboga, vitunguu, mboga ya majani, yaani kabichi, na viazi mviringo. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni, ambapo biashara ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali unafanyika, kama vile; vikapu, na nguo, yaani gauni na sweta zilizopangwa ukutani, hii huwasaidia wafanyabiashara kupata kipato kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Eneo la sokoni ambapo watu wanauza bidhaa mbalimbali kama mboga za majani huwasaidia wafanya biashara kujipatia kipatona wateja kupata mahitaji mbalimbali

Eneo la sokoni ambapo mwanamke anauza nyanya zilizopangwa amezani kutokana na ubora, na hivyo kutofautiana bei zake. Pia pembeni kuna bidhaa nyingine kama vile nguo. Hii humsaidia mfanyabiashara kujiongezea kipato.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile: vitunguu swaumu, nyanya, limao, maharage, vitunguu maji, njegere, pilipili na viazi mviringo.

Eneo la sokoni ambapo panauzwa bidhaa mbalimbali kama vile mbogamboga za majani, nyanya, machungwa, karoti na pilipilihoho. Pia kuna mfanyabiashara anayemuhudumia mteja.

Nyumba za kisasa zimejengwa na kupakwa rangi, zimeezekwa kwa bati. Pia zimezungukwa na uzio wa matofali. Hutumika kwa ajili ya kupangisha, kuna matenki ya kuhifadhia maji ambayo yamewekwa juu.

Jengo lililojengwa kwa kisasa lina madirisha ya vioo na kuezekwa vizuri linapangishwa kwa ajili ya ofisi, makazi au shughuli za biashara pia kuna bango lenye namba za simu za wamiliki wa eneo hili.

Ukumbi wa biashara ambapo viatu vya kiume vyenye rangi mbalimbali vinauzwa. Shughuli hii huwasaidia wateja kujipatia bidhaa hii, pia wafanyabishara kujiongezea kipato kwa matumizi ya kila siku.

Ukumbi wa biashara, ambapo mavazi yanauzwa, kama vile; magauni ya watoto, na viatu vya wazi vilivyopangwa ukutani. Shughuli hii inawasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Eneo la ukumbi wa biashara ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa yani mavazi kama vile masweta, mashati na suruali ambazo hutumika kusitiri mwili, shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiongezea kipato.

Ukumbi maalumu wa biashara, ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, kama vile: juisi, soda, maziwa na pombe za aina tofautitofauti kama vile, bia na divai. Hii huwasaidia wateja kujipatia vitu katika eneo hili, pia wauzaji kuongeza kipato.

Ukumbi maalumu wa biashara ambapo bidhaa mbalimbali, zinauzwa kama vile soda juisi na pombe, zilizopangwa vizuri kwenye makabati, shughuli ni muhimu kwani huwasaidia wafanya biashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile nyanya, viazi mviringo, karoti, ndizi na machungwa. Hii huwasaidia wateja kujipatia mahitaji yao na wafanyabiashara kujiingizia kipato.